Huduma inayotolewa hapa ni ya kiafya. Mwanaume aliyeketi chini kwenye kiti anadungwa sindano mkononi mwanamke pia amevalia barakoa usoni, ndiye anatoa huduma hiyo.

Mandhari haya ni ya kiafya. Kuna daktari watatu hapa wanamsaidia mgonjwa ambaye amesimama kwenye mashini spesheli ili aweze kujaribu kutembea.

Tunamwona mtoto mmoja ambaye analia kwa uchungu. Hii ni baada ya kudungwa sindano mkononi. Ameshikwa na watu wawili ambao wamevaa glovu.

Hapa ni nyumbani, kuna mama mmoja na mtoto. Mama huyu amevalia sare za kuonyesha anatoa huduma ya kutoa chanjo. Begi lake limesimamishwa karibu na televisheni, ananakili kitu kwenye kitabu.

Chumba hiki ni cha watoto wachanga wagonjwa. Daktari anaonekana amesimama huku amevaa barakoa na miwani usoni. Anamshughulikia mtoto aliyelazwa kwenye kitanda.

Mafuriko yanaonekana hapa. Yamesababishwa na mvua kubwa. Kuna mhudumu wa pikipiki aliyebeba abiria. Pikipiki yake, ina mwavuli sehemu ya juu. Pia kuna bajaji mbili ambazo zinapambana na maji.

Hii ni wadi ya wangonjwa wa ajali mbalimbali. Mmoja amelazwa kwenye kitanda hapa. Anaonekana kuongezwa maji.

Watoto hawa watatu ni wakike nyuso zao zinatabasamu wamenyosha mikono ambayo imepakwa sabuni kwa minajili ya kuosha ili kuondoa uchafu.

Hii ni wodi ya kina mama wajawazito, mmoja ameketi chini huku amemshika na kumtazama mwanawe , anaonekana mwenye furaha.

Hii ni kliniki ya watoto. Daktari amemlaza mtoto chini huku anampa dawa. Mamake mtoto amesimama huku ameshika simu mkononi.

Hii ni centre ya afya. Wanadada wawili wameketi chini. Kila mmoja amevaa kabuti nyeupe, na barakoa ya samawati usoni. Wanashona barakoa za rangi ya samawati kutumia cherahani.

Haya ni mandhari ya kiafya. Mwanamke mmoja ameketi huku ameshika mtoto wake. Daktari wawili wanaonekana kuinama na kutaka kumshughulikia mtoto kwa kumdunga sindano.

Mandhari haya ni ya kiafya. Kuuna watu wawili hapa mmoja ni mwanaume aliyeketi chini. Mwingine ni mwanamke ambaye anataka kumdunga mwanaume mkononi mwake na sindano.

Mazingira haya ni ya kiafya. Kuna mkono ambao umevaa glovu nyeupe umeshika chanjo ambayo iko kwenye chupa pia una sindano moja.

Hii ni sehemu ya kuosha mikono ,kuna mtu mmoja ambaye amevaa aproni ya kijani na kofia, amekwisha nawa mikono ,anayakausha kwa kutumia mashini spesheli.

Hii ni gari ya kuvuta maji taka, imepakwa rangi nyeupe kwenye kichwa, huku nyuma imepakwa rangi nyekundu. Kando yake kuna wanaume wawili.

Mtu huyu amebeba mitungi miwili. Mitungi yenyewe imechorwa alama ya hatari. Amevalia kabuti spesheli huku mikono yake ina glovu. Uso wake umevalia barakoa spesheli ya kujizuia.

Chumba hiki ni cha upasuaji. Madaktari wamevalia sare rasmi ya kazi hii. Kuna mashine tofauti tofauti ambazo zinaambatana na kazi zinazofanyika hapa.

Kuna maji mengi hapa. Pia kuna boti kadhaa zinaonekana. Kuna zile ambazo ziko na watu tayari huku zingine hazina watu. Kuna watu wamesimama kando ya maji haya.

Mtu huyu amesimama huku amevalia tishati ya rangi ya samawati. Ameinua mkono wake mmoja juu, nyuma yake kuna matanki makubwa ya maji matatu.

Haya ni maandhari ya kutoa huduma za kiafya. Kuna watu kadhaa wanaonekana hapa, wote wamevalia barakoa kwenye nyuso zao. Kuna mmoja ambaye anamdunga mwanamke sindano mkononi.

Jumba hili limebomoka na kuanguka. Watu wamejitokeza kujionea. Kuna wale walio na simu mkononi, inaonekana ni kama wanachukua picha.

Manthari haya ni ya kiafya, kuna watu wawili ambao wamesimama huku mwingine aliyevalia suti ameketi chini, mwanamke mmoja aliyevalia glovu anamshughulikia aliyeketi chini huku akimwekea kifaa kwenye maskio yake.

Mazingira haya ni ya utoaji chanjo kwa watoto wadogo. Mama mmoja ameleta watoto wawili wapewe chanjo. Wanaowahudumia wamevalia aproni ya manjano.

Idara hii ni ya kiafya. Kuna daktari wawili waliosimama. Mmoja anamshughulikia mgonjwa aliyelala. Anamdunga sindano kwenye mdomo wake.

Naona watu waliovaa barakoa nyusoni mwao, na wale ambao wameketi, huku mmoja ameketi na ana kalamu na karatasi, na wale ambao wamesimama huku wakingoja kuhudumiwa .

Mama wa asili ya kiborana, amesimama wima, amezingirwa na mitungi mingi ya maji. Kuna watoto ambao wanaonekana wakipanga mitungi hiyo kwa umbali.

Hii ni shamba ya nyanya, kuna mtu mmoja aliyevalia aproni nyeupe amebeba kibofu cha manjano kwenye mkono wake, anaonekana kunyunyuzia mmea huu dawa.

Barabara imelowa maji. Kuna mtu ambaye anasukuma troli, ambulensi nayo inakuja huku mbele, kando kuna msongamano wa magari mengi.

Wakunga watatu wamesimama, wamevalia barakoa usoni na kofia kichwani. Mmoja anavalisha mtoto nguo na mwingine anazungumza na mzee mjamzit. Pia kuna yule aliye kando zaidi.

Kuna mkono ambao umevaa glovu ya kijani kibichi, umeshika chupa ya chanjo ya homa ya manjano pia, imeshika sindano.

Daktari huyu mwanamke anashughulika na macho. Ako na mteja mmoja ambaye ameweka mashine spesheli kwenye uso wake ili kuangaliwa ubora wa macho yake.

Shamba hili ni kubwa sana. Limepandwa mimea tofauti tofauti. Kuna mtu mmoja aliyebeba kibofu mgongoni. Anaonekana kunyunyiza dawa kwenye shamba hili.

Mandhari haya ni ya kiafya. Mhudumu aliyevalia barakoa usoni na glovu mkononi, anamdunga mtoto aliyeshikwa na mamake, kwenye mguu na sindano.

Hivi ni baadhi ya vyombo, vinavyotumika kutekeleza uganga. Miongoni mwayo, kuna mayai, kuna nazi, pia kuna chupa ambayo inaonekana kuwa na dawa. Hali kadhalika kuna kikombe na pia kuna manyoya.

Watu wengi wamepanga foleni wanapokea misaada. Kuna magunia ya vyakula na pia mitungi ya mafuta. Kuna wale ambao wanasaidia kugawa chakula hiki.

Mazingira haya ni ya kiafya. Kuna watu wanne wanaonekana hapa. Wawili wamevalia kabuti nyeupe. Mmoja ameketi kwenye kiti huku mwingine anabonyeza kifaa mezani.

Chumba hiki kimejaa maboksi makubwa ya dawa. Kuna mhudumu mmoja wa afya ambaye anayakagua amevalia kabuti nyeupe, barakoa usoni na miwani machoni.

Hili ni sekta ya kiafya, wanawake wawili ambao wamevalia tisheti nyeupe, glovu mikononi na barakoa nyusoni. Wamesimama karibu na gari, gari lenyewe ni la kijivu.

Naona moto mkubwa sana. Unateketeza nyumba kadhaa. Moto huo umesambaa kote. Pia unaonekana kana kwamba una moshi mwingi sana.

Haya ni mazingira ya hospitalini, namuona daktari mmoja na mama amabye ameshika mtoto, daktari anaonekana kumzungumzia mtoto, huku mtoto amemwangalia, mama naye amemshika mtoto kwa utaratibu, kuna mashine spesheli zinaonekana hapo kando.

Haya ni mazingira ya hospitalini. Hapa ni chumba cha upasuaji. Kuna madaktari watatu wanaonekana. Wamevalia barakoa nyusoni na pia wamefunikwa vichwa na vitambaa spesheli. Wanaonekana kama kwamba wanamfanyia mgonjwa upasuaji.

Hii ni hospitali ya kaunti ya Ahero. Nje kumejaa maji mengi. Maji yamefululiza hadi kwenye hospitali ndani. Ni kana kwamba kumekuwa na mafuriko na mvua kubwa.

Utoaji wa huduma za kiafya unaendelea hapa. Kuna watu kadha wanaonekana, mmoja ni mama aliyeshika mtoto. Mwingine ni mwanamume anayempa mtoto dawa kwenye mdomo wake.

Huyu ni mheshimiwa Anyang' Nyong'o, yuko hospitalini kunaonekana watoto ambao wamelala kitandani, anaonekana kumuongelesha mtoto mmoja ambaye anamtazama.

Hiki ni chumba cha kushughulikia wagonjwa wa meno, naona daktari wawili na mgonjwa mmoja. Daktari wamevaa barakoa na maski spesheli kwenye nyuso zao. Mgonjwa amelazwa huku amepanua mdomo huku akishughulikiwa kwenye meno yake.

Sehemu hii inaonekana kuwa na ukame mwingi. Kuna watu wawili ambao wanaonekana wakitembea. Kuna mti mmoja, pia kuna ng'ombe aliyefariki hapo chini.

Hiki ni chumba cha kushughulikia watoto ambao hawajafika kuzaliwa. Kuna wanawake wawili wanaonekana, huku pia kuna watoto wanne ambao wamelazwa kwenye vitanda vyao spesheli.

Haya ni mazingira ambayo yanahusikana na kiafya. Kuna watu wawili wanaonekana hapa ambao wamevaa mavazi spesheli. Wamevalia aproni nyeupe pamoja na barakoa nyeupe na glovu za samawati. Wananyunyiza dawa kwenye chumba hiki.

Sehemu hii ni ya kutoa huduma za maji. Kuna mama mmoja ambaye anaonekana akiwa na furaha huku ameinama na kuweka mikono yake kwenye mfereji ambao unatoa maji.

Naona watu wawili, mmoja amelazwa chini huku mwengine anamshughulikia kwenye meno yake. Mmoja ni daktari wa meno ambaye amevaa vifaa vya kuhudumia mgonjwa wa meno.

Chupa hii ni ya chanjo, ni ya rangi ya samawati na nyeupe. Imeandikwa magonjwa ambayo inazuia ikiwemo ukambi, ramani na pia ugonjwa wa rubela.

Hapa ni mandhari ya hospitali. Naona mama ambaye ameshika mtoto na pia daktari ambaye amesimamia mtoto huyo. Daktari anamtayarisha mtoto kwa minajili ya kumdunga sindano.

Kikundi cha watu, wake kwa wanaume, wamebeba mabano ambayo yana maandishi fulani. Hapo chini kuna mzigo mkubwa wa pedi , ambazo ni kama wanataka kusambaza.

Hii ni huduma ya kiafya. Kuna watu mbalimbali hapa. Kuna mwanamke ambaye amebeba mtoto. Pia kuna mwanamume ambaye ameshika sindano, tayari kumdunga mtoto kwenye mguu wake.

Naona tanki moja kubwa sana la maji. Limewekwa sehemu ya juu huku kando yake kuna ngazi. Kunaonekana pia watu watatu. Wawili washapanda tayari na kuna mmoja anapanda kwenye ngazi.

Naona moto mkubwa ambao unateketeza msitu. Msitu huu una miti na pia nyasi. Pia kunaonekana moshi mingi ambayo inapaa juu.

Hapa tunaona wanakijiji. Kuna wilbaro nyingi, pamoja na mitungi ya maji. Kana kwamba hapa ni eneo la kupatia maji. Wanakijiji wamesimama, wengine wamepiga foleni.

Naona wanawake wawili huku pia kuna maji mengi yanaonekana chini. Wanawake hawa wanayachota maji na kuyamwaga sehemu ya nje wakitumia karai na ndoo.

Hii mazingira ya kutoa huduma ya afya kwa watoto kunaonekana daktari aliyevalia kabuti nyeupe pia kuna mama ambaye ameshika mwanawe. Mwana huyu anadungwa sindano mkononi.

Hapa kuna chupa iliyofunguliwa. Ina dawa ambazo ni za tembe. Dawa hizi ni za rangi nyekundu. Ziko kwa wingi na zimemwagika kutoka kwenye chupa ile.

Haya ni mazingira ya kielimu. Watu wawili wamesimama karibu na misalani, wanaonekana kujadiliana. Hapo kuna pia sehemu ya kuwaoshea mikono.

Hapa kunaonekana kana kwamba kumetokea mkasa wa moto na nyumba zimeungua. Kuna watu wengi sana ambao wamekuja kushuhudia. Kuna wake kwa wazee pia kunaonekana kuna watoto wengi sana hapa.

Haya ni mafuriko, maji yamejaa barabarani, watu wanne wanaonekana kujaribu kuvuka. Kuna wale ambao wamebeba viatu mikononi.

Hii ni sehemu ya kuosha mikono. Kuna tanki ambayo imewekwa juu kwa kutumia chuma spesheli. Bawabu mmoja ambaye amevaa barakoa ananawa mikono yake.

Hiki ni chumba cha daktari wa meno. Kuna madaktari wawili wanawake na pia kuna mgonjwa mmoja ambaye amelazwa kwenye kiti cha kung'olea meno. Daktari wamevaa barakoa kwenye nyuso zao, huku wamevaa glovu kwenye mikono yao.

Naona watu kadhaa hapa. Mmoja ni mama aliyeketi huku ameshika mtoto mmoja. Kuna mtoto mwingine ambaye anapewa chanjo. Wahudumu wa afya wamesimama hapo kando.

Hapa kuna watoto wawili. Wamebeba vibuyu viwili. Kuna mfereji wa maji ambao umepita juu ya maji yenye takataka nyingi sana.

Hapa kuna vitu mbalimbali ambazo zinatumika kwa uganga. Naona kitambaa chekundu pia kuna kitabu halafu kuna mtu ambaye ameketi chini huku ameshika kitu mkononi.

Hapa ni kando ya barabara, ambapo kumejaa takataka nyingi sana. Kuna watu watano ambao wanajaribu kufagia na kukusanya takataka hizi, huku wakijaribu kuzichoma.

Hapa panakaa kana kwamba ni sokoni. Kuna wazee wawili wamesimama. Ni kana kwamba wanaelezeana kuhusu dawa zinazo onekana zimepangwa za matibabu mbalimbali.

Hapa naona wadudu wengi, wanakaa kana kwamba ni nzige. Wamejaa kwenye miti hii na pia kuna mtu na kijiti ambaye anajaribu kuwafukuza.

Haya ni mazingira ya kiafya na muona daktari mmoja aliyesimama huku anamuinamia mgonjwa, aliyelala kwenye kitanda anamkagua meno yake.

Hapa kuna watu wawili, ambao wamevaa mavazi spesheli. Mikononi wameshika mtungi mwekundu. Huku kuna mtungi wa samawati uko chini. Kando yao kuna tenki kubwa saana.

Haya ni mandhari ya hospitali. Kuna watu wawili wanaoonekana na mmoja amembeba mtoto. Pia mmoja amevalia barakoa usoni. Mtoto amekwisha dungwa sindano.

Wanawake wawili wanaonekana hapa. Mmoja amelala huku amepanua mdomo. Mwenzake ambaye anaonekana kuwa na mashine spesheli anamshughulikia kwenye meno yake.

Naona watu wanne, wawili wananawa mikono huku wengine wawili wamesimama. Wote wamevalia barakoa kwenye uso zao ni kana kwamba wanazingatia usafi wa hewa.

Mazingira haya ni ya hospitali. Mama mmoja ameketi kwenye kitanda cha hospitali, amemshika mtoto. Anaonekana kua na furaha. Juu kuna neti inayoning'inia.

Haya ni mandhari ya kutoa huduma za kiafya. Kuna watu wawili wanaoonekana. Mmoja amesimama huku mwingine ameketi. Wote wamevalia barakoa nyusoni. Kuna mmoja ambaye anayedungwa sindano mkononi mwake.

Naona wanawake wawili na mtoto mmoja. Wameketi katika chumba, kidogo, huku mmoja amevalia barakoa. Anaonekana kumpa mawaidha mwanamke aliyebeba mtoto.

Hapa kuna watu wawili wanaonekana. Kuna daktari na mgonjwa. Mgonjwa amelazwa kwenye kitanda, huku amevalia miwani. Daktari amevaa barakoa usoni.

Hapa ni kwenye hospitali. Kuna daktari na mama ambaye ameshika mtoto. Wote wamevalia barakoa. Daktari anamdunga mtoto sindano.

Hii ni sehemu ya kunawa mikono. Imetengenezwa kwa ustadi huku imewekwa mifereji na pia kuna sabuni. Kuna wanavijana watatu ambao wanaonekana wamevaa barakoa na wananawa mikono.

Hivi ni vyombo vya kazi vya daktari wa kienyeji. Naona kuna chungu ambacho kinatoa moshi pia kuna vyungu vingine vidogo vidogo ambavyo vinaonekana kwenye sehemu hii.

Naona watu watatu, wawili wamesimama huku mwingine amelazwa kwenye kitanda. Mmoja aliyesimama amevalia kabuti nyeupe na barakoa nyeupe usoni, huku mwingine amevalia kabuti ya samawati na barakoa nyeupe pia. Aliyelazwa amepanua mdomo.

Hapa kuna ajali ambaye imekwisha fanyika. Kuna moto ambao umezuka, unawaka na una moshi mwingi. Kuna watu wamesimama kwa umbali. Kuna wengine wanajaribu kuzima moto.

Hapa nawaona wanadada wawili. Mmoja ameketi kwenye kiti huku mwingine amesimama. Aliyesimama, amejifunga kabuti ya manjano iliyo na maelezo. Pia, anamdunga sindano huyu aliyeketi.

Mazingira haya ni ya kiafya, kuna chupa kadhaa ziko mezani za dawa, mojawapo iko na dawa ya kuzuia homa ya manjano, pia kunaonekana sindano hapo.

Daktari wa meno ana lmshughulikia mgonjwa, huku akitumia vifaa mbali mbali. Kando yake kuna msaidizi, ambaye anamsaidia kushughulikia pia.

Hapa ni mandhari ya kutoa huduma za kiafya. Kuna mtu mmoja ambaye amevalia barakoa huku pia amevalia miwani usoni. Ameshika sindano na chupa ya dawa ni kana kwamba anavuta dawa kutoka kwenye chupa.

Chumba cha upasuaji. Vifaa vyote vinavyohusika na upasuaji vinaonekana. Kuna madaktari ambao wamemzingira mgonjwa ambaye anafanyiwa upasuaji.

Moto mkubwa umezuka. Unaonekana kuchoma nyasi, una moshi mwingi. Kuna watu wawili ambao wanaonekana huku, huku wamevaa nguo spesheli ya kupigana na moto.

Haya ni mazingira ya kutoa huduma za kiafya. Kuna wanawake wawili wanaonekana mmoja ameketi kwenye kiti huku mwingine anaonekana kumzungumzia akiwa na furaha. Kuna mashine mbalimbali zinaonekana ambazo ni spesheli.

Hapa kuna watu wawili, wameketi kwenye viti, mmoja ameshika meno ya bandia, ni kana kwamba anamfunza mwenzake kuhusu meno.

Hapa ni hospitali ya wanawake wajawazito. Kuna mwanamke mmoja ambaye tayari ako na mtoto mkononi, huku kuna mwingine ambaye anaonekana kana kwamba anamzawadia.

Haya ni mandhari ya hospitali ya meno, kuna daktari wawili na mgonjwa mmoja aliyelazwa chini. Daktari mmoja anamshughulikia kwenye mdomo mgonjwa aliyelala.

Mandhari haya ni ya kutoa huduma za meno kuna mwanamke mmoja anaonekana akitabasamu, hii ni meza ya kukaribisha wagonjwa pia ukutani kuna saa ya ukuta.

Huyu ni daktari wa kung'oa meno. Ako na mgonjwa mmoja ambaye tayari amekwisha mhudumia. Anaonekana kushika mkononi kifaa cha kung'oa meno na huu mwingine ameshika pamba.

Hap anaona miguu na mikono ya mtoto ambaye ameketi chini. Kuna pia miguu nyingine inaonekana hapo kando. Mtoto huyu anaonekana kuathirika kiafya maanake ngozi yake imejaa vidonda.

Kuna chupa tatu za dawa, ambazo hutumika hospitalini. Pia kuna barakoa na hapo kando kuna sindano.

Hapa kuna watoto wawili. Wanaonekana kuzingatia usafi, wananawa mikono yao, maji yamewekwa kwenye ndoo iliyowekwa sehemu ya juu.

Haya ni mazingira yakiafya kunawanawake wawili ambao wanaonekana mmoja amenyoa nywele zake huku ameinuwa kidole chagumba mwengine amevaa miwani usoni na huku amevaalia kofia.

Watu watatu wako hapa, wawili ni wanawake na mmoja ni askari. Wanawake hawa wamevaa kabuti nyeupe, pia wanaonekana ni kama wametoka kunawa mikono.

Hapa kuna mafuriko. Kuna maji mengi sana. Kuna gari ambalo limeanguka kwenye maji. Watu wanatembea kwenye maji hayo.

Namuona mwanaume mmoja kutoka jamii ya kimasaai ambaye ameketi kwenye kiti. Amevaa barakoa usoni na leso begani. Pia kuna mwanamke ambaye anaonekana kana kwamba ni mhudumu wa afya. Anamdunga sindano mkononi.

Hapa kuna maji mengi. Pia kuna watu ambao wamesimama kando. Kuna mmoja ambaye anambeba mwenzake kwa minajili ya kumsaidia kuvuka maji haya.

Jamaa amelazwa kwenye kitanda akingoja kuhudumiwa. Usoni amevaa miwani. Mhudumu wa afya ambaye amevaa barakoa amesimama na huku anamwangalia.

Huu ni mmea wa mahindi. Unaonekana kuvamiwa na wadudu. Wadudu hawa ni nzige. Wako wengi sana.

Namwona daktari wa meno, amevalia kabuti nyeupe na glovu mkononi, huku amevalia barakoa mdomoni na pia ana tochi usoni. Anamshughulikia mgonjwa ambaye amepanua mdomo.

Hii ni sehemu ya kutoa huduma za kiafya. Kunaonekana watu kadhaa, ikiwemo wanawake wawili. Mmoja amevalia nguo sipesheli ya daktari. Anaonekana kumshughulikia mmoja aliyeketi kwenye kiti.

Naona mitungi kadhaa ya gesi. Mitungi hii ni mikubwa na pia kuna midogo hapo kando. Kuna mwanamume mmoja ambaye amevaa kabuti na kofia nyeupe na barakoa amesimama karibu na mitungi hii.

Hiki ni chumba cha mapokezi kwenye hospitali ya meno. Hapa kuna dawati kubwa ambalo mteja huulizia maelezo ya hospitali. Pia kuna televisheni kwenye ukuta na kuna mlango wa kuingia ndani.

Mtu mmoja amelala kwenye kitanda amevalia barakoa usoni, amekunja magoti. Kuna mtu mwengine ambaye ameshika magoti yake, huyu naye amevalia kabuti nyeupe.

Kuna mikono miwili ambayo inaonekana. Moja ni ya mtu mzima ambayo imeshika ya mtoto huku akimpaka rangi kwenye kidole chake. Hii ni baada ya kupigwa chanjo.

Huu ni ukumbi wa kutoa huduma za kiavya, kuna wale ambao wanaonekana ni madaktari huku wamevaa nguo nyeupe na barakoa nyusoni ,kuna watu wengine ambao wameketi huku wakingoja zamu yao.

Kibao ambacho kina maelezo kuhusu jina na nambari la daktari wa kiasili, ambaye anaweza kutibu mapenzi, nguvu za kiume, na kumfunga mke au mume.

Hapa ni darasani. Kuna wanafunzi na pia kuna mwalimu. Mwalimu amesimama mbele ya darasa. Pia kuna mwanafunzi mmoja ambaye amesimama mbele ya darasa. Wengine wameketi kwenye dawati zao.

Ng'ombe huyu yuko zizini. Zizi lenyewe ni la chuma. Kunaonekana watu wawili ambao wanamshughulikia. Mmoja ameingiza kifaa kwenye mapua yake huku mwingine amemshika kwenye pembe.

Hii ni barabara. Kuna mafuriko. Imejaa maji. Kuna magari kadhaa ambayo yanaonekana yakipita kwenye maji haya. Pia kuna tuktuk .

Mwalimu yuko mbele ya darasa. Wanafunzi wameketi kwa utaratibu kwenye madawati yao. Wote wanaonekana kushika karatasi yenye picha na kuinua juu.

Haya ni mandhari ya kutoa huduma za kiafya. Kuna wanawake wawili wanaonekana. Mmoja amemshika mtoto ambaye analia huku mwingine ameinama kana kwamba anamdunga mtoto sindano kwenye miguu yake.

Haya ni mandhari ya hospitali. Kuna mwanamke mmoja ambaye amemshika mtoto mdogo sana, kana kwamba ametoka kujifungua wakati huu. Anaonekana kuwa mwenye furaha sana.

Naona watu walioketi kwa mviringo. Wanaonekana kana kwamba wako na majadiliano. Kuna mmoja wao aliyesimama katikati huku akiwaongelesha wenzake.

Kuna moto na moshi mwingi sana, watu wanatembea wakielekea kwenye upande kunapowaka moto. Pia kuna magari ambayo yanaonekana ni kana kwamba yamegongana.

Hili linaonekana kana kwamba ni jumba lililoanguka. Kuna watu sita wanaoonekana. Watatu wao wamevaa nguo spesheli za kukabiliana na mkasa huu. Wamevaa aproni za samawati ,huku kuna wengine watatu ambao wanasaidia kupekua vifusi vya nyumba hii.

Hapa ni kambini. Kuna hema na watu watatu wako nje ya hema hiyo. Wawili wanaonekana kana kwamba ni wahudumu wa afya. Wana chombo cha kupimia joto ambacho wanatumia kumpima mtu aliyeketi chini.

Haya ni mazingira ya hospitali, kuna watu wengi ambao wanaonekana kumuongelesha mama aliyepata mtoto hospitalini humu.

Haya ni mazingira ya kiafya. Kuna wanawake wawili wanaonekana mbele ya darasa kwenye ubao. Mmoja ako juu huku ameshika pedi akiwaonyesha jinsi ya kutumia.

Hapa kuna chupa mbili za dawa. Hii huzia magonjwa kama vile ukambi, ramani na pia Rubella.

Kuna shamba na mimea ambayo inayo mea. Kuna mtu ambaye amevaa magwanda spesheli amebeba kwenye mgongo wake kibovu cha kunyunyiza dawa. Ananyunyizia mimea hiyo dawa.

Namwona mtu mmoja ambaye amevaa maguanda spesheli, huku amebeba kibofu cha kunyunyiza dawa. Ananyunyiza dawa ambayo inafanana kama moshi.

Hapa kuna watu wawili, mmoja ni mwanamke mwingine ni mwanaume. Mwanaume anaonekana kwa umakini akimtazama mwanamke kwenye sikio lake akitumia kifaa fulani.

Haya ni mazingira ya kiafya, kuna watu wawili, mmoja amevaa kabuti nyeupe, kuna mashine spesheli ambayo anaitumia kumwangalia mwenzake kwenye macho yake.

Mwanamume anaonekana akitembea ndani ya maji, huku nyuma yake kuna mtoto anayemfuata karibu na mlango wa nyumba kuna msichana na pia kuna mbuzi.

Haya ni maeneo ya hospitali, kuna muuguzi ambaye amevaa barakoa kwenye uso lake. Mikononi ameshika shindano na pia dawa, ni kama anapokeza shindano dawa kutoka kwenye chupa.

Hapa ni sehemu ya kuuzia maji. Kuna mitungi kadhaa inaonekana. Kuna pia watu wawili ambao wanaonekana. Kuna mmoja aliye ndani ya chumba, ambaye ndiye anayeuza maji.

Hiki ni kikundi cha watu kadhaa. Wamepanga foleni kwa utaratibu. Kuna mmoja ambaye anaonekana kutoa mawaidha kwa wengine. Wengi wao wamevalia kabuti nyeupe. Pia kunaonekana mtungi wa maji hapo kando.

Mazingira haya ni ya kutoa chanjo kwa watoto. Kuna mama mmoja ameketi huku ameshika mwanawe ili apewe chanjo. Kuna mhudumu mmoja ameshika simu kana kwamba anapiga picha.

Hiki ni chumba ambacho kina miifereji ya maji, kuna mwanamke mmoja anayeinama na mitungi ili kupata maji, wengine wamesimama kando yake wakingoja nafasi yao.

Hapa ni hospitalini. Kuna wanawake watatu wanaonekana hapa. Mmoja ameketi huku wengine wawili wameshika watoto wawili. Wana furaha nyusoni mwao.

Naona mkono wa binadamu, umeshika chupa mbili za dawa. Pia naona sindano ambayo inavuta dawa kutoka kwenye chupa hizo. pia mkononi kuna pete.

Hapa naona wanawake wawili. Pia kuna mitungi mitatu ya maji. Mwanamke mmoja yuko ndani ya shimo ambapo anateka maji na kuyatilia kwenye vibuyu hivyo vya maji.

Hapa kuna mto unapita karibu na makaazi ya watu. Unaonekana kuwa umekwisha bomoa nyumba kadhaa. Maji ni mengi.

Hapa ni utoaji wa chanjo kijijini kuna mwanamume aliyevalia barakoa na kabuti nyeupe, anaye shughulika na kumdunga mwanamke aliyeketi chini sindano mkononi.

Hapa ni hospitalini. Kuna vitanda viwili. Pia kuna wagonjwa wawili. Mmoja amelala huku mwingine ameketi huku amejishika kichwa. Kuna vyombo kadhaa za kuwasaidia wagonjwa kama vile besheni na oksijeni pia.

Haya ni mazingira ya ukulima. Kuna mtu mmoja aliyevaa maa, mavazi sipesheli ya kujikinga dhidi ya kemikali. Amebeba kipofu mgongoni huku akinyunyuzia mimea dawa.

Hapa kuna chupa ya dawa. Chupa hii ni ya tembe, tembe ambazo ni za ngono. Imeandikwa kwa ukamilifu, pia tarehe ya ubora.

Kuna kibao ambacho kimeandikwa jina ya daktari wa kiasili na magonjwa anayotibu. Pia hapo chini kuna aina mbalimbali ya dawa anazotumia kutibu magonjwa. Kando yake kuna baiskeli imelazwa hapo.

Haya ni mazingira ya hospitali. Kuna watu wawili, mmoja ni mtu mzima, mwingine ni mtoto. Mtoto ameketi chini. Mtu mzima ambaye amevaa kabuti nyeupe, anaonekana anashughulikia kitu hapo aliposimama.

Kuna mhudumu wa afya amevalia kabuti nyeupe pia ana barakoa. Anamdunga mtu shindano. Mtu huyo amevaa kofia nyeusi na shati.

Hapa kuna wanawake watano, mmoja wao anaonekana kana kwamba ndiye mkunga huku wengine wanaonekana kuwa wamebeba mimba. Mmoja wao amelazwa huku akihudumiwa na mkunga huyo.

Nawaona wanawake watatu wote wamevalia barakoa, pia mmoja ameketi chini kwenye kiti huku kuna mwingine anamshughulikia kwa kumdunga sindano mkononi.

Hapa kuna mafuriko, maji yamejaa kila pahali. Kuna mtu mmoja anayeendesha pikipiki huku mwenzake akimsukuma. Pikipiki imebeba mitungi miwili.

Naona wanawake wanne. Wote wamebeba mitungi kwenye vichwa vyao. Wametoka mtoni kutafuta maji. Pia kuna mtoto mdogo anayeonekana hapo kando.

Hiki ni chumba cha daktari wa meno. Kuna daktari wawili wa kike, na pia kuna mgonjwa aliyelazwa hapo chini. Wana mshughulikia kwenye meno yake, na huku wakiyamulika kwa tochi.

Sehemu ya kuhifadhi vyombo mbalimbali. Kuna mwanaume ambaye amevaa magwanda spesheli ya kujikinga. Ananyunyizia dawa kwenye sehemu hii.

Hapa kuna watu wanne. Watatu ni wanaume. Wawili wanatembea. Huku mmoja anamwangalia mwanamke kwenye mdomo wake. Kana kwamba anaangalia meno yake.

Kuna watu kadhaa wanaonekana. Wamepanga foleni. Ni wanawake huku kuna mmoja aliyeketi chini. Anaonekana anadungwa sindano mkononi na daktari.

Hapa kuna chupa kadhaa za dawa. Mojawapo ni chanjo dhidi ya homa ya manjano. Pia kuna sindano ambayo hutumika kudunga dawa.

Hapa naona wanawake wawili. Wanaonekana kana kwamba wanatembea kijijini. Mmoja amebeba leso, huku mwingine amebeba kipaza sauti. Amevalia pia barakoa usoni.

Hapa Kuna wanawake wawili chumbani, mmoja anaonekana kana kwamba ni mjamzito . Anasononeka huku akijikunja kwa uchungu, mwenzake amevalia barakoa na glovu, yeye ndiye anaonekana kushughulikia.

Naona wanawake wawili, wote wamebeba mitungi ya maji kwenye migongo yao. Mmoja, anaonekana kama kwamba amebeba mtoto upande wa mbele, wote wanaelekea mtoni.

Hapa ni shambani. Kuna mtu mmoja anaonekana amevalia kabuti na glovu mkononi. Mgongoni amebeba kibofu. Ananyunyuzia mimea dawa.

Baadhi ya vitu ambazo hutumika na daktari wa kiasili. Kuna madawa aina mbalimbali, ikiwemo moja ambayo iko kwenye chupa ambayo ni ya hudhurungi.

Naona jumba lililobomoka. Kuna watu wengi sana. Kuna wale ambao wanaokoa huku wengine wanajaribu tu kutazama. Kuna pia askari.

Haya ni mazingira ya utoaji huduma za kiafya, kuna watu kadhaa wanaonekana hapa wengine wameketi huku wengine wamesimama ,mama mmoja anamdunga mwenzake sindano kwenye mkono.

Haya ni mazingira ya kutoa huduma za kiafya. Kuna wanawake wawili wanaonekana na mtoto mmoja. Mke mmoja ameshika mtoto. Huku mwingine anampa dawa.

Kuna watu wawili wanaonekana hapa wakifanya kazi. Wako kwenye pipa la takataka. Kuna taka taka nyingi inaonekana ambayo wanajaribu kuipanga ili kuiondoa.

Hii ni nchi kavu sana. Kuna mawe mengi, na pia milima mingi ambayo inaonekana. Pia, kuna mimea iliyokauka, ikiwemo mti usio na matawi.

Haya ni mazingira ya kutoa huduma za kiafya. Kuna mikono minne inayoonekana miwili imevaa glovu huku imeshika mingine ambayo inaonekana kana kwamba ni ya mtoto. Mikono hiyo ya mtoto imechipuka.

Haya ni mazingira ya kutoa huduma za kiafya. Kuna daktari mmoja ambaye anaonekana, akihudumia mtu aliyefunikwa kwenye kitanda. Pia kuna mashine zinaonekana kwenye meza.